Mtu ameketi kwenye kiti cha ngozi akiwa antumia kompyuta mpakato huku amevaa sweta jeupe na suruali la buluu, chumba kina fanicha za mbao, meza ndogo pembeni kwenye picha sanduku cha tishu na vinywaji mazingira haya yanatoa hali ya utulivu.

Katika chumba hiki cha kompyuta watu wanne wameketi wakifanya kazi kwenye kompyuta za mezani na mmoja amesimama akiwasiliana na wenzake. Inaonekana kama kikao cha usaidizi au majadiliano ya kijani. Mazingira haya yanaonyesha ushirikiano wa kikazi au kielimu. Pengine ni warsha ya teknolojia, kazi ya programu au kituo cha kazi cha wanafunzi.

Mtu amevaa koti la rangi ya chungwa akichukua noti kwa kalamu ya buluu huku mkono mwingine ukiwa kwenye kibodi ya kompyuta ndogo. Daftari limefunguliwa na hali inaonyesha kujifunza ufanyakazi kwa bidii. Ulinganisho wa vitendo unaonyesha kujifunza kwa njia shirikishi na ya kisasa.

Mtu mmoja ameketi mezani akiwa amevaa vipokea sauti na miwani, akishiriki kikao cha video kupitia kompyuta yenye skrini inayoonyesha washiriki kadhaa katika mpangilio wa gredi. Mezani kuna daftari, simu, taa na vifaa vya kuandikia vikionyesha mazingira ya kazi ya kujifunza kwa mbali. Nyuma kuna sofa yenye mito ya jano na taa iliyopunguza mwangaza ikiongeza mandhari ya nyumbani yenye utulivu.

Mtu ameketi mezani kwenye maktaba au eneo la kujifunzia, akifanya kazi Kwa bidii kupitia kompyuta na daftari. Huku vitabu kadhaa vikiwa mezani na kwenye rafu ya nyuma. Amavaa shati la cheki jekundu na nyeupe, juu ya fulana ya kijivu. Kunatoa hisia ya mtu aliye kwenye mchakato wa tafiti au maadalizi ya mitihani katika mazingira tulivu.

Watu wawili wameketi mezani wakishirikiana kutumia kompyuta ambayo inatoa chaguzi mbalimbali za kujifunza mtandaoni . Mmoja anatumia kompyuta mwingine anashika simu akiwa katika mazingira ya kujifunza ya nyumbani au pahali pa kazi .

Kushoto, kuna ikoni ya vidio ikichezwa, iliyo na kifuto cha kuanzisha na mstari wa maendeleo. Kulia, mtu amevaa sweta la chungwa ameketi mezani akishika kalamu huku daftari likiwa wazi .Taswira inaonyesha kujifunza au kazi ya kitaaluma kupitia mtandao.

Mikono ya watu kadhaa yanashughulika na kompyuta ndogo wakifanya kazi ya kujifunza kwa pamoja katika mazingira ya kitaaluma au elimu, lengo linaelekezwa kwa mtu anayechapa kwenye kibodi huku kompyuta nyingine zikionekana kwa nyuma, taswira inaonyesha umoja wa maarifa na matumizi ya teknolojia kwa shughuli za kila siku.

Huu ni mchoro wa mtu anafanaya kazi kwa kutumia kompyuta ya mezani huku skrini ikionyesha mawasiliano ya video na mtu aliyevaa koti la kahawa. Meza ina daftari, kikombe cha kahawa, vitabu na mmea mdogo ikiashiria mazingira ya kusomea au kazi ya nyumbani yenye mpangilio mzuri. Muundo huu unasisitiza uzalishaji wa maarifa kwa kutumia teknolojia na rasilimali binafsi.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi kwa kompyuta ndogo na kitabu kilichofunguliwa pembeni huku watu wakipita kwa nyuma wakiwa na mabegi. Mandhari ya wazi zenye viti na meza zinaonyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi kwa utulivu na wa nje.

Mtu ameketi mizani akiwa amevaa vipokea sauti vilivyobanwa kichwani, akifanya kazi kwa kompyuta ya mkononi kwenye mazingira ya ofisi ya nyumbani. Vifaa kama vya kazi kama simu, kalamu, karatasi, na mmea mdogo vipo mezani huku nyuma kukiwa na rafu ya vitabu na printer ikiwakilisha mazingira ya kazi ya kisasa na ya utulivu.

Hii ni mandari nzuri ya kazi za nyumbani au ofisi za kisasa. Tunaona mtu akiwa ameketi mezani akiwa kwenye mkutano wa video akitumia kompyuta ndogo na kiwambo kikubwa kinachoonyesha washiriki wa mkutano. Skrini nyingine inaonyesha grafu na takwimu. Inaashiria kwamba hii ni kazi ya uchambuzi wa data au usimamizi wa miradi.

Huu ni mchoro wa kompyuta ya mezani imeunganishwa na kibodi ikiwa nyuma ya rundo za vitabu vilivyopangwa na kitabu kimoja kikiwa wazi juu, Mandhari ya zambararu yenye nukta nyeupe huleta hisia za utulivu na ari ya kujifunza katika mazingira ya kisasa. Uchanganuzi huu unaonyesha muunganiko wa teknolojia na maarifa.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa pembeni ya msururu wa vitabu vinne vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri inaonekana. Katika mandhari ya nyuma kuna rafu yenye vitabu nyingi vikitoa hali ya maktaba au sehemu ya kujifunzia.

Mtu anashiriki kikao cha mtandaoni kwenye kompyuta mpakato akiwa mezani huku akiwa ameshika kitu kidogo mkononi. Mezani kuna tunda lililokatwa, daftari, picha kwenye fremu na mshumaa. Mandhari ya kujifunza nyumbani kwa utulivu na mtindo.

Mtoto anajifunza kwa kutazama video kwenye kompyuta kibao huku akiandika kwenye daftari. Mazingira ni ya utulivu na kujikita katika masomo yake ya kila siku.

Mtu aliyevalia suti ya biashara anaelekeza kidole kwenye kiolesura cha picha chenye maandishi kuhusu elimu mtandaoni kama vile e-learning, webinar, skills na mengineo. Taswira hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika kujifunza ikiwa ni sehemu ya mapenduzi ya elimu kupitia mtandao.

Chumba kimepangwa na vitanda viwili vya ghorofa vya mbao kila moja kikiwa na sehemu mbili. Magodoro yamefunikwa kwa plastiki za pazia za rangi ya kijani na njano zenye muundo wa vichakato vinatia mwanga wa asili. Sakafu ya vigae huongeza muonekano safi wa nafasi hii ya kulala inayofaa kwa matumizi ya kikundi au familia.

Jengo la kizuizi chenye mlango na madirisha ya kijani limejengwa kwa matofali ya saruji zikiwa na njia ya zege inayoelekea kwenye gate la chuma lenye rangi ya kijani kibichi. Dirisha na milango zina grili vya chuma kwa ajili ya usalama na mpangilio huku panaashiria mahali pa makazi au biashara ndogo.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa linaloonekana kuwa la kiteknolojia ya habari akizungumza na wanafunzi waliovaa fulana nyekundu. Kila mmoja akiwa na kompyuta mbele yake. Kwenye skrini kubwa ya mbele kuna maelezo ya kufundishia yakionyesha kuwa somo linaendelea kwa uwazi Kwa njia ya kisasa.

Kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili kimesimama pembeni ya dirisha lenye mapazia ya kahawia, moja likiwa na mashuka ya mistari na lingine ya maua, viti vya rangi ya chungwa vipo mbele ya meza ya mbao kwenye sakafu ya vigae katika chumba safi na kilichopangika vizuri, mandhari huonyesha mpangilio wa kuishi kwa utulivu na usafi.

Rafu ya vitabu imepangwa vizuri na vitabu mbalimbali vya size na rangi tofauti. Vitabu vingi vinaonekana kuwa vya hadithi au vya maisha ya watu mashuhuri. Juu kuna picha ya familia iliyo kwenye frame pamoja na vitabu viwili vya kuvutia, kikiwa na picha ya familia ya Barack Obama, ikiwa na mchoro wa watoto wakicheza, kitabu kilichoandikwa na Obama pia kinachoeleza kuhusu watu mashuhuri wa Marekani waliotoa mchango mkubwa kwa jamii.

Chumba hiki kikubwa cha kompyuta kimepangiliwa kwa ustadi. Madawati yamepangwa kwa safu ndefu kila moja ikiwa na kompyuta za mezani, monitor , kibodi na nyaya zinazounganishwa kwa usahihi. Taa la fluorescent kwenye dari na rangi nyepesi ya ukuta vinaongeza mwangaza wa kutosha kwa mazingira ya kujifunza au kufanya kazi. Hii inaweza kuwa maabara ya kompyuta ya chuo, kituo ama mafunzo ya darasa la teknolojia.

Hapa tunaonekana kwa ndani ya chumba kikubwa cha kujifunzia labda maktaba au kituo cha tafiti ambapo watu wameketi kwenye meza wakisoma kuandika kutumia kompyuta. Dirisha kubwa na paa la juu linaloonyesha mihili ambao linatoa mwangaza wa asili na kuunda mazingira tulivu yanavyofaa kwa maarifa. Kitabu na karatasi kwenye meza vinatoa taswira ya watu wenye lengo wakichimba maarifa kwa bidii.

Watoto katika darasa wamelala juu ya meza ,wengi wao wakiwa na sare zinazofanana, mwalimu aliyevalia kofia na majazi meusi anasimama karibu na mmoja wa watoto ,akionekana kama anahakikisha hali ya utulivu au kujali. Ukuta wa darasa umetengenezwa kwa mabati ya buluu na kupambwa kwa michoro, ramani na maandishi ya kuvutia.

Chumba hiki kimepambwa kwa muundo wa utulivu wa kijijini. Kitanda chenye mbao na mapambo ya chuma kwenye chago kinapangwa kwenye kona ya chumba kwenye kuna nyeupe na sakafu ya mbao mwangaza wa asili unaangazia mashuka meupe na mito miwili ukisisitiza usafi.

Picha inaonyesha sehemu ya ndani ya maktaba iliyojaa vitabu kwenye rafu zilizopangwa ukutani huku meza na viti vikiwa katikati kwa ajili ya kusoma au kujisomea. Mtu mmoja aliyesimama karibu na vitabu, labda akivichagua au kuviweka sawa. Mandhari ni tulivu na yenye mwangaza wa asili kupitia madirisha na na sakafu ya kapeti jekundu.

Mchezaji anakimbia akiwa na mpira wa raga huku mwingine akijaribu kumzuia kwa kumrukia. Wachezaji nao wanashiriki mchezo wa ushindani kwenye uwanja wa nyasi. Harakati za nguvu zinaonekana wazi zikionyesha ushupavu na kasi wa mchezo huo wa raga.

Wachezaji wa raga wanakimbia kwa bidii kwenye uwanja wa majani wakiwa na jezi na kaptula za michezo. Nyuma kuna majengo na miti yakionyesha kwamba huu ni uwanja wa shule au jamii. Mvuto wa mchezo unaonyesha nguvu, ushirikiano na ari ya kimchezo.

Wanafunzi watano waliovaa sare na vitambaa vya njano usoni wamesimama kwenye uwanja wa michezo wakishiriki shughuli ya nje ya darasa. Mavazi yao yanatofautiana kidogo lakini wote wanaonyesha ushirikiano wa ari ya michezo ya kujenga maadili. Taswira inasisitiza mchango wa elimu katika kukuza ushirikiano na mazoezi ya mwili.

Kundi kubwa la watu wa rika mbalimbali wamesimama juu ya miamba wakitazama kamera. Wamevaa mavazi ya kawaida wakifurahia mandhari ya milima na anga lenye mawingu mepesi kwa pamoja. Wanaonekana kupumzika baada ya kupanda huo mlima.

Mtu amevaa shati la buluu na anafanya kazi ya kielekroniki kwenye bodi la mzunguko akitumia zana maalum na mwangaza wa taa wa kuuguza. Kwa nyuma mwengine pia anashughulika na vipiri vya kielektroniki katika mazingira ya maabara au karakana wakionyesha umahiri wa uhandisi wa vitendo.

Watu wawili wameketi mezani darasani, mmoja aliye kwenye kiti cha magurudumu na mwingine akimsaidia kwa kushika penseli na kuelekeza kwa upole kwenye daftari lililo wazi. Mezani kuna penseli za rundo za rangi na nyuma kuna madawati mengine pamoja na ukuta wa njano unaotoa mwangaza wa furaha na ujifunzaji.

Watoto wanne waliovaa sare za shule mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku watatu wakiwa wamesimama karibu naye wakionyesha mandhari ya mshikamano, usawa na ujumuishaji. Sare zao ni za bluu na mandhari ya nyuma ina uso wa bluu, wenye matone ya maji unaodokeza mzuri wa mawasiliano au hisia za utulivu na mshikamano.

Mtoto aliye kwenye kiti mwendo anashiriki kuchora akiwa na mtu mzima anayemsaidia. Meza imejaa rangi tofauti kama nyekundu, bluu na zambarau na mazingira ya nyuma yana vitabu na mapambo ya darasani.

Picha hii inaendelea na mandhari ya ubunifu na msaada wa kihisia, watu wawili wameketi mezani moja akiwa anashika mkono wa mwenzake anayechora au kupaka rangi kwa kutumia penseli za rangi na kreyoni. Vifaa vya sanaa vimejaa mezani huku nyuma kukiwa na vitabu na kitanda chenye mito ya rangi mazingira ya nyumbani yanayochangia utulivu na ubunifu.

Wanafunzi wawili wanajifunzia kwa kutumia kitabu cha breli huku wakionyesha mazingira ya ujifunzaji jumuishi kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Mmoja amevaa blausi ya bluu nyepesi bila mikono mwingine amevaa shati ya bluu ya giza. Wote wakiwa makini wakisoma mitandiko, wakisoma maandiko ya nukta.

Watu wawili wamesimama mbele ya ubao wa chaki wakiwa wanajadili karatasi mikononi, mmoja akiwa anashika nyaraka huku mwingine akitazama kwa makini. Nyuma yao watu wengine wawili wanazungumza. Hali inayodhihirisha mjadala wa kitaaluma au mipango ya kikazi. Kuna neno limeandikwa ubaoni, likisisitiza maelewano na ushirikiano wa mipango.

Watu wawili wamesimama karibu na dirisha lenye fremu ya bluu wakionekana kuwa katika mazungumzo ya kushiriki tukio fulani. Mmoja amevaa sweta ya bluu yenye collar nyekundu na mwingine amevalia shati jekundu na kofia ya belge .Mwanga wa asili unapenya kupitia dirisha ukionyesha mazingira ya ndani, yenye utulivu wa kawaida.

Watu wawili wamekaa wakishirikiana mezani moja akiwa amevalia shati ya rangi ya chuma akionekana kutoa maelezo kwa kutumia ishara za mkono huku mwingine akiwa amevalia shati la kijani lenye michoro na kuangli karatasi zilizopo mezani kompyuta ndogo iko wazi Kati yao karatasi kadhaa na mimea ambayo imo pembeni katika mandhari yenye mwangaza wa kutosha .

Mwanamke na msichana wanashirikina kusoma kitabu wakiwa wamekaa kwenye zulia la rangi nyingi. Sehemu ya darasa au mazingira ya kujifunza. Uwepo wa kiti cha magurudumu unaonyesha usawa na ujumuishaji wa watu wenye ulimevu katika elimu.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu anasindikizwa kwenye korido yenye sakafu ya buluu na nyeupe huku ukuta ukiwa na mapambo ya rangi. Hali inaonyesha msaada na ushirikiano katika mazingira ya huduma na taasisi ya afya. Uwepo wa reli na mapambo huongeza hali ya usalama na ustarehe.

Watu wawili wanashirikiana kwenye mazingira ya darasa, wakijifunza au kutengeneza vitu kwa kutumia vifaa vya sanaa kwenye meza. Vifaa kama kalamu, makaratasi na pochi ya zambarau vinaonyesha ari ya ubunifu na ujifunzaji wa pamoja . Mwingiliano huu huimarisha ujuzi wa jamii na uwezo wa kujieleza kwa vitendo.

Mwalimu na mwanafunzi ameketi mezani wakionekana kujadiliana au kushiriki shughuli ya kujifunza kwa kutumia ishara za mikono. Vifaa vya kujifunzia kama daftari, penseli, kompyuta, kibao na rangi za kuchorea zipo mezani zikisaidia kujenga kuelewa kwa kina kwa njia ya ubunifu.

Kundi la watu wanne limekaa sakafuni kwa duara likijifunza lugha ya ishara katika mazingira ya kupendeza. Moja anaonyesha ishara kwa mikono huku wengine wakifuatilia kwa makini na kuiga ishara hiyo.

Kundi la watoto limeketi sakafuni ndani ya maktaba wakizungukwa na vitabu wakimsikiliza mtu mzima anayesoma kitabu kwao. Pembeni kuna mbwa mkubwa mwenye manyoya laini aliyevaa koti lenye maandishi akiwa ametulia kwa utulivu karibu na watoto.

Mtu ameketi mezani akiandika kwa umakini kwenye daftari. Pembeni kuna vitabu vingi venye rangi mbalimbali na mpangilio mzuri. Mandhari ya ndani yenye mapambo ya ukuta ya mmea mdogo huongeza utulivu wa kujifunza katika mazingira ya nyumbani.

Watu wawili wanashirikiana kuhamisha lulu za rangi kwenye nyaya zilizopindika juu ya msingi wa mbao. Harakati hizi husaidia kukuza, kuelewa wa rangi ,umbo, ujuzi na wa utaratibu wa macho na mikono.

Mama na mtoto wameketi mezani wakichora kwa kitumia penseli za rangi za njano na kijani, huku karatasi kubwa ikiwa na umbo ya mistari ya kuvutia. Tendo hili linaonyesha ubunifu wa kisanaa na kujifunza kwa vitendo kupitia michoro yenye rangi mbalimbali. Mandhari tulivu inaunga mkono ujivunzaji wa stadi za mikono na kijieleza kwa ubunifu.

Mwalinu na mwanafunzi wako kwenye chumba kilicho jaa rafu zenye vitabu, vinyago na vitu vya kielimu. Mwalimu anashika kadi yenye picha ya jogoo na neno Rusta huku mezani zikiwa kadi zingine. Hii ni mandhari ya kujifunza msamiati wa kutumia picha.

Watu wanne wameketi mezani wakijadili huku daftari, kalamu na kompyuta vikionyesha mazingira ya kujifunza. Ishara za mikono zinazotumiwa na wawili kati yao zinaweza kuashiria mawasiliano kwa lugha ya ishara. Viti vilivyopangwa nyuma vinaonyesha kuwa eneo hili ni darasa au ukumbi wa mafunzo tulivu.

Picha hii inaonyesha maonyesho ya sanaa ambapo watu wamekusanyika kuangalia michoro ya kipekee iliyojaa rangi kama zambarau, kijani na nyekundu. Baadhi zinaonekana kutumika mbinu ya kurusha rangi.

Watu wawili wanashirikiana kucheza na kifaa cha kielimu chenye rangi tofauti kinachofanana na piano ya watoto kwenye meza ya darasa. Mazingira haya yanaonyesha ushughuli wa kujifunza kwa vitendo zikisaidia kukuza ujuzi na ubunifu wa watoto wadogo.